mkebe huu umehifadhi dawa aina ya Betamol paracetamol tablet BP . ndani ya mkebe hii kuna vindoge elfu moja ,tarehe kamili ya kutengenezwa dawa hii imeandikwa. dawa hizi huifadhiwa pakavu pasipo na unyevu na pia mbali na mtoto dawa zilizomo hutumika kwa kutibu wanadamu.